Wanafunzi wa chuo wakiwa wamekaa darasani, wamevalia makoti ya bluu, ambapo wakiwa wanajifunza, huku mwingine akitumia kompyuta mpakato kujifunzia, na wengine wakiendelea kutumia vifaa mbalimbali vya umeme.